Hii ni duka ambayo ilikuwa. Hii mwenyewe imeweza kupangwa vizuri sana. Tishu imewekewa juu ya sahani.

Mwanaume mmoja ambae

Kuna magari ambayo zimepakiwa.

Hii ni duka ya mpesa ambayo inatumika kutoa pesa, kuna mtu ambaye ametoa pesa.

Huku ni soko vivaa vimewka Kwa jinzi ya kuuza Kwa mfano unachakua ambazo unataka kununua.

Kuna mkono ambayo imeweza kushika pesa za noti za Kenya. Iliyo juu kabisa ni elfu moja, iliyo katikati mia tano, na ya mwisho kabisa ni mia. Iko na kidole kirefu sana.

Hii ni tangazo ya bima ya shaa . Ina michoro moja ya mwanamke . Inasaidia wakati umepata ajili barabarani inasema kwamba...

Hii ni duka kuuza soda yule ambaye amekaa chini ameweza.

Magari mengi sana ambayo imeweza kupangwa ikiangalia mbele, kuna chache ambayo inaangalia upande mwingine. Kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe.

Kuna duka la Mpesa. Juu ya duka kuna pikipiki ambayo imewekwa. Hili duka liko na vitu mingi sanaa

Mkono moja imeweza kushikilia pesa elfu moja ambaye aliyekuwa rais wa kwanza Jomo Kenyatta ameweza kuchorwa.

Kuna wanabiashara ambao wanauza vitu kama ndizi malenge wengine wame.

Kuna magari ambayo yameparkiwa kwa barabara. Inaonekana kama kuna foleni.